Mgonjwa wa kike wa meno aliyewekewa nguo ya kijani kifuani kwake, akiwa amefungua mdomo wake akipokea huduma za meno kutoka kwa mtaalamu wa afya ya meno.

Mvua kubwa iliyonyesha na kuleta mafuriko makubwa kwa wananchi ambao wanatembea na kuendelea na shughuli zao huku wakijifunika na miamvuli. Huku kwa bahati mbaya mwanamama mmoja akiwa amedumbukia katika mafuriko hayo ila kwa bahati nzuri kuna kijana ambaye anamsaidia kumtoa katika hayo maji.

Wanaume wawili mmoja akiwa amesimama ndani ya lori akiwa amevaa baraghashia barakoa ya bluu pamoja na shati jeupe. Huku mwingine akiwa amesimama nje ya lori akiwa amevaa kofia, barakoa ya rangi ya bluu pamoja na shati la rangi ya bluu wakishirikia katika kukusanya taka za aina ya chupa katika lori hiyo, ili kuhakikisha mazingira yanabaki kuwa safi na salama.

Takataka zilizokusanywa zikiwa zinachomwa kwa umakini, ili kuhakikisha kuwa mazingira yanabaki kuwa safi na salama kwa afya ya jamii.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovaa yunifomu ambazo zina rangi ya kijani, wakiwa wapo bustanini na walimu wao huku wakiwa wanapewa elimu ya namna ya kupanda miti katika bustani hiyo ili waweze kutunza mazingira yao.

Mhudumu wa wa afya wa meno, akimhudumia mgonjwa mwenye matatizo ya meno, huku akionekana kumchoma sindano ya dawa ndani ya mdomo wa mgonjwa ambaye amefungua mdomo wake.

Daktari wa kiume aliyevaa koti jeupe na kushika madaftari yenye rangi ya njano na rangi ya mawaridi, akiwa yupo kwenye wodi ya watoto, akimuangalia mtoto ambaye amekaa kwenye kitanda huku akiangaliwa na mama yake.

Daktari wa kike aliyevaa koti jeupe na wigi zuri jeusi akiwa amesimama katika chumba cha kufanyia vipimo, akiwa anatoa huduma ya kipimo cha "ultra sound" kwa mwanamke aliyejilaza kwenye kitanda.

Madaktari wawili Mmoja akiwa anamfanyi mtoto mdogo upasuaji, alielazwa kwenye meza ya oparesheni na mwingine akiwa anampa maelekezo ya nini cha kufanya, wakiwa wanashirikiana katika kufanya huo upasuaji ili kuokoa maisha ya mtoto huyo.

Wanawake walio kuwa na watoto wao wakiwa wamejitokeza kwa wingi kuhudhuria kwenye kituo cha afya cha watoto, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba afya na ustawi wa watoto wao uko salama.

Kituo cha afiya cha watoto kikiwa kimejaa na wanamama wenye watoto wadogo wenye umri takribani ya miaka sufuri hadi mitano, wakisubiri kupewa huduma ya msingi za kiafiya kwa ajili ya watoto wao.

Mwanamke aliyevaa fulana ya bluu akiwa anashikilia chanjo na sindano, huku akiweka chanjo hiyo ndani ya sindano. Tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya chanjo ili kuhakikisha afya na usafi wa jamii.

Dawa za kienyeji zikiwa zimehifadhiwa kwenye chupa za plastiki na zikiwa zimepangwa juu ya meza, ambapo kila chupa ikiwa na rangi au maandishi tofauti ikinyoesha aina mbalimbali za dawa hizo, ambazo zimetengenezwa kutokana na mimea asilia na zimewekwa kwenye mpangilio kwa ajili ya maandalizi na matumizi ya tiba mbadala.

Mimea mbalimbali iliyoota bustanini ambayo inatumika hususani katika utengenezaji wa dawa za asili, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya aina tofautitofaut yanayoathiri afya ya binadamu pamoja na wanyama.

Kikombe cha chai chenye limao na tangawizi kinachotumika kama dawa ya asili kwa ajili ya masuala ya afya, kikiwa kimewekwa juu ya kisosi cheupe chenye vipande vya tangawizi na limao.

Dawa ya kienyeji ili pakiwa kwenye chupa ya plastiki yenye mfuniko wa rangi ya njano, Ikiwa na nembo ya kijani na nyeupe, ambayo ina picha ya mmea uliotumika kutengeneza dawa hiyo. Ikiwa na maandishi ambayo yanaelezea jinsi ya kuitumia hiyo dawa.

Mmea wenye rangi ya kijani, unaotumika katika utengenezwaji wa dawa za asili zinazotumika kwa ajili ya kutibu magonjwa kadhaa ya kibinadamu, ukiwa umeguswa na mkono wa mtu aliyevaa fulana ya bluu ya mikono mirefu.